Mashine ya kisasa ya kupeana huduma za afya. Mhudumu huyu wa afya anaonekana kumwelekeza huyu mgonjwa na kumti andani ya hili mashine, ili aweze kumpima visawasawa.

Mtoto huyu anaonekana kupata chanjo kutoka kwa daktari. Mtoto huyu amebebwa na mamake. Daktari huyu ambaye amevaa barakoa ya kumfunika mdomo hadi pua, kwenye mkono vilevile, amelivaa gloves nyeupe.

Mtu huyu mgonjwa yupo hospitalini kwa minajili ya kupata nafuu, anaonekana kuwa na uchungu kàtika goti lake hii ni baada ya kupata ajali. Anahudumiwa kwa kuekewa maji mwilini.

Mhudumiaji wa afya anaonekana kumdunga mtoto huyu shindano, hii ni kumdunga ili mwili wake ukue sawasawa na aweze kuishi mtoto aliye na nguvu na asiyoweza kudhibitiwa na magonjwa.

Moto mkubwa umetokelezea katika hii msitu. Wazimamoto walizozivaa nguo zao rasmi za kazi wanaonekana kufanya utaratibu ili waweze kuielekeza hii moto.

Msichana huyu anakaguliwa macho na huyu daktari, daktari anatumia mashine ya kisasa ili aweze kumkagua mgonjwa huyu, aliyoko na shida na baadaye aweze kumpa matibabu inayofaa.

Mtu huyu anaonekana kuelekezwa kwa jinsi ya kutumia hii mashine. Ameziweka mikono yake kulikofaa mahala ambapo ataweza kuhisi uzito wa hizi. Anaonekana kupewa maelekezo ya jinsi ya kuendelea kuitumia.

Dawa ya chanjo ya M-M-R ni chanjo inayosaidia mwili kujikinga kutokana na measles na vile vile rubella . Dawa hii inatumika na watu ili wasiweze kupata ugonjwa.

Dawa ya chanjo ya measles, mumps na hata rubella . Dawa hili ambalo limewekwa katika chupa madogo madogo, yanayoonekana kutoka nje, yameekwa katika kipimo moja kwa minajili ya kusaidia.

Chanjo ya yellow fever imewekwa katika kichupa kidogo kinachowezwa kuonwa kutoka nje. Chupa hili ndogo lenye kipimo kifaacho na vilevile mtu huyu amelibeba sindano kwa mkono wake.

Mtu huyu amezivaa nguo zake rasmi za kikazi. Anaonekana kunyunyiza hili gesi, na kuvaa hadi barakoa la kisayansi la kumfunika mdomo hadi pua. Nguo zake amezivaa hadi gloves kwenye mkono.

Mbaba huyu anapewa kipimo na hawa madaktari. Baba huyu amekalia kiti cha mbao na vilevile kuvaa viatu nyeusi. Amevaa kofia ya kiislamu kichwani, vilivile hawa wauguzi wamevaa barakoa.

Madaktari hawa wanaonekana kumshughulikia huyu mtoto ,wamezivaa nguo zao rasmi za kikazi ,barakoa ya kuwafunika mdomo hadi pua ,kofia za kuzuia manywele yao na nguo zao rasmi ya kufanya kazi.

Mgonjwa huyu anaonekana kuhudumiwa na mumhudumiaji wa afya. Amelivaa kofia la kumfunika nywele, barakoa ya kumfunika mdomo hadi pua na vilevile amelivaa nguo lake rasmi ya kikazi.

Wamama hawa wawili ambao mmoja alikoketi amebeba mtoto wake mdogo. Mtoto wake mdogo huyu ameonekana kufunikwa kutumia shuka vilevile nguo zile nzuri. Mama huyu anaonekana kuletewa zawadi na wenzake.

Wahudumu wa afya wamezipanga vifaa zao kisawasawa ili waweze kuendelea na shughuli yao ya kumshughulikia mgonjwa. Wamezivaa nguo zao rasmi za kikazi na hata vile barakoa, gloves na hata kofia ya kikazi.

Mtoto huyu mchanga amebebwa na mamake. Mamake amembeba kwa minajili ya huyu mtoto kupokea chanjo kutoka kwa huyu daktari. Daktari amelivaa kofia nyeusi na vilevile akavaa miwani.

Mama huyu anaonekana kupokea huduma kutoka kwa mhudumu wa afya. Anaonekana kutabasamu akiangaliliwa kwenye masikio. Mhudumu huyu, ambaye amelivaa miwani yake vile vile barakoa liko katika shingo lake , anaonekana kumtazamia masikio kwa umakini.

Jumba la kimaasai la manyatta . Wamaasai hujenga nyumba hizi sababu wao huwanga ni watu wanatembea na vilevile hawakuangi wamekaa katika eneo moja kwa muda mrefu. kwa hivyo jumba zao hukuanga rahisi kwa kuharibu na kwa kujenga.

Mzee huyu analitazama bango la kuonyesha umaarufu wa huyu daktari. Daktari huyu ameliweka bango lake la kuonyesha kazi ambazo wanaweza zifanya, ako na dawa za mapenzi na hata nguvu za kiume anaeza peana.

Wafanya usafi hawa wanaonekana kuziweka taka hizi pamoja kwa minajili ya mazingira kuwa sawasawa, wamezivaa gumboots zao na hata vile nguo zao rasmi za kazi.

Mhudumu wa afya anaonekana kuipima dawa katika hili shindano. Amelibeba shindano ili aweze kuwa na kipimo sawasawa ya kupimisha dawa anachoitaka kumdunga huyu mtoto. Mtoto huyu ambaye amebebwa na mamake aliyevaa nguo nyekundu na kufunga nywele yake.

Dawa ya foesol ni sawa ambayo inasaidia mwili katika mambo tofauti. Hupeanwa kwa kupitia mkomo na vilevile inachukuliwa kwa siku moja. Dawa hili ambalo lina tabuleti mia moja na ishirini.

Watoto hawa wawili wanaonekana kunawa kutoka kwenye hili tenki ndogo nyekundu la maji ,wanalinawa mkono yao ili wasiweze kupatwa na ugonjwa na virusi vingine vidogo vidogo, wanaonekana kutilia maanani ili waweze kuwa na afya bora.

Mhudumu huyu wa afya anaonekana kumwelezea huyu mama jinsi ya kutia dawa kwenye mwili. Anaonekana kupata maelezo kamili ili aweze kuwa na urahisi wa kutenda anachoambiwa na mhudumu.

Mmama huyo, anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa utaratibu. Yuko hospitalini, kitengo cha wazazi kukaa. Anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa umakini, ili aweze kumkuza awe mtoto mzuri.

Watu hawa wako katika kongamano ya kuleta pamoja watoto. Wamezivaa barakoa ya kuwafunika pua hadi mdomo, vile vile kuinua mikono yao miwili hewani. Wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Wananchi hawa wanaonekana kutembea katika maji iliyofurika. Hii ni baada ya kunyesha kwa mvua mwingi inayosababisha mafuriko haya katika maeneo yanayoathiriwa na mafuriko.

Mgonjwa huyu amelazwa katika kitanda cha hospitali. Anaonekana kuwa na maumivu kwenye kichwa, amelazwa ili aweze kupata huduma za kwanza kutoka kwa daktari wa hili kituo.

Mbaba huyu anapokea matibabu, hii ni baada ya kudungwa sindano. Mbaba huyu amevaa barakoa na kumfunika mdomo hadi pua. Anaonekana kutabasamu baada ya kudungwa sindano na huyu mhudumu.

Mhudumu huyu wa afya anamshughulikia huyu mtoto. Mhudumu wa afya amelivaa miwani, barakoa nyeupe lililomfunika mdomo hadi pua, nguo yake rasmi ya kikazi na hata vile vifaa zake za kupima mdundo wa moyo.

Mhudumiaji wa afya wa enzi za kitambo. Wazee wangetumia hizi teknolojia zao za kitambo, ili waweze kupata matibabu kutoka kwa hawa watu walioaminika kukua wanaongea na miungu wao.

Mtoto huyu amebebwa na mamake. Daktari anaonekana kumshughulikia kwa kumdunga shindano, ili aweze kuwa na maisha bora na aweze kukua mtoto asiyeweza kudhibitishwa na ugonjwa.

Dawa hii ya MMR inatumika kwa dose moja peke yake, inadungwa kwa mwili ili mwili iwe sawa sawa, isiweze kukumbwa na ugonjwa ya measles, mabs, hata vile rubela, ili mwili iwe ikisimama dhidi ya izi ugonjwa.

Mgonjwa huyu anahudumiwa na madaktari, madaktari hao wamezivaa barakoa ya kuwa funukia mdomo hadi pua, vile vile kwenye mikono wamevaa gloves nyeupe, wanatumia mashine ya kisasa ilikutibu mgonjwa wao.

Ajali hii ya barabara ilihusisha matrela mbili, gari moja trela ikiwa ya kubeba mafuta na nyingine likiwa limeanguka chini. Ajali hizi huleta vifo na hata wengine kupoteza wapendanao.

Wahudumu wa afya wa meno wanaonekana kumshughulikia mgonjwa huyu. Wamelivaa gloves kwenye mikono, vilevile barakoa ya kuwafunika mdomo. Hata vile huyu mhudumu wa kijana amelivaa miwani.

Dawa la chango la MMR , mtu huyo anaonekana kuwieka kipimo sawasawa ili aweze kuitia kwenye mwili wa mgonjwa , anatumia shindano lenye kipimo, la kutoka 10-100.

Dawa hili ya iron liko na vitamin c ndani yake, inatumika kuongeza madini katika mwilini dawa hizi ambayo iko katika chupa ya kuoneka kutoka nje.

Muhudumu huyu wa afya anatembea maeneo yaliyolowa na maji, amelibeba kifaraka kake cha dawa vile vile kavaa nguo yake rasmi ya kazi, kwenye mguu amelivaa gumboots la kuzuia maji.

Moto ya misitu inaonekana kuchoma hili misitu; hii ni baada ya moto kulipuka, moto mkubwa ambayo huleta madhara kubwa katika afya ya kijamii. Hii ni baada ya mioto kuchoma hii misitu.

Mtoto huyu ameketi katika kituo cha afya. Anaonekana kuongoja matibabu kutoka kwa huyu mhudumu wa afya ambaye pia anaonekana kufuatilia maanani ili aweze kupea dawa zinazomfaa huyu mtoto.

Mzungu huyu mubaba na vilevile mwafrika mumama wako kando ya choo , wamesimama kwa minajili ya kupigwa picha kwa maeneo haya ya taoni ,nyuma yao ipo gari nyeupe vilevile watu wanaonekana kusimama.

Dawa hili ya milligrams mia sita ni dawa inayotumika kupitia mdomo. Ni dawa ya kuwekwa kwenye mdomo na kutiwa ndani ya mwili. Dawa hii husaidia kwa kuongeza madini mwilini.

Dawa za vitamin zinatumika kuongezea madini katika mwili. Dawa hizi ambazo humezwa na zingine kutiwa kwenye mdomo huongeza nguvu kwa mwili na kuwa kuweka mtu awe sawasawa.

Mhudumu huyu wa afya, anaonekana kumtia mtu huyu sindano, mhudumu huyu amevaa nguo yake ya kazi. Vilevile hadi barakoa ya kumfunika barakoa hadi pua.

Dawa hii ya Folic acid na vilevile ayani katika mwili. Inatumika kwa kuongeza nguvu na vilevile kuweka madini katika mwili. Dawa hii inatumika na watu wa miaka ishirini na tatu kuendelea.

Mama huyu yuko na mtoto wake katika chumba cha matibabu. Amembeba mtoto wake mdogo ambaye ndo ame mzaa, na anamuangalia kwa utaratibu ili aweze kupata kumnyonyesha ili mtoto aweze kuwa na maisha sawasawa.

Hii ni dawa ya chanjo ya MMR. Inatumika kuthibitisha mwili dhidhi ya ugonjwa wa Measles, Mumps na hata vile Rubela. Dawa hili imewekwa katika kipimo cha chupa ndogo ya kuonekana kutoka inje kipimo hichi ambacho kila mmoja mgonjwa anadungwa katika mwili yake.

Dawa hizi zinazotumika kama chanjo inayoitwa MMR inatumika kudhibitisha ugonjwa za measles, mumps na hata vile rubela . Dawa hii ambayo iko katika kipimo ya mililita ishirini imewekwa katika chupa kidogo ya glasi.

Mama huyu ambaye amebeba mtoto ameivaa barakoa ya kumfunika mdomo hadi pua, vilevile daktari huyu anayempea mtoto chanjo amelivaa barakoa vilevile akaivaa miwani.

Mtoto huyu anahudumiwa na madaktari. Madaktari ambao kila mmoja amevaa barakoa na vilevile glaves kwenye mkono ili wasiweze kumpa mtoto huyu ugonjwa.

Mzee ameivaa koti yake nyeupe. Kwa kichwa amelivaa kofia nyeupe. Anaikagua bagi lake la kubeba dawa zake za kienyeji. Wazee hutumia dawa za kienyeji, ili kujitibu na kutibu wenzao.

Mtoto huyu anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, ambaye amelivaa barakoa la kumfunika pua hadi domo na vilevile kuvaa nguo zake rasmi za kazi. Mtoto huyu amebebwa na mamake, ambaye vilevile amevaa barakoa la kumfunika mdomo hadi pua.

Kiangazi hukuwa na madhara. Ng'ombe huyu amekufa kutokana na kuwaka kwingi kwa jua. Watu hawa wawili wanaonekana kutembea kutoka hapa, kwa sababu hawawezi kutumia nyama ya hii ng'ombe.

Daktari huyu anamhudumia mgonjwa. Anatumia mashine ya kisasa ili aweze kumpima mgonjwa huyu sawasawa. Anaonekana kuiangalia kwa umakini ile mashine ili aweze kuona mahali ambapo pana tatizo.

Mama huyu anapokea chanjo kutoka kwa daktari huyu. Mama huyu amelivaa barakoa la kumfunika pua hadi mdomo. Vilevile daktari amelivaa tag la kulionyesha kwamba yeye ni mfanyakazi halisi.

Mafuriko makubwa yanayoletwa na kunyesha kwingi kwa mvua. Magari yanaonekana kupita katika mafuriko haya. Hii ni baada ya kunyesha kwa mvua kwingi, ambayo imepita hadi kwenye barabara na kuzuia usafiri.

Dawa ya vitamin D3 aina ya milimita moja ni dawa ambayo wagonjwa hudungwa ili waweze kupata madini kamili kwa mwili zao ili waweze kuwa na maisha bora.

Mama huyu anamkagua mtoto wake mdogo ambaye amewekwa kwa sehemu ambazo watoto wadogo ambao wamezaliwa kabla ya miaka zao taratibu kufika. Anamkagua mtoto wake ili aweze kupata maeleo yake kwa utaratibu.

Madaktari na wagonjwa wako katika jumba la matibabu. Madaktari wamezivaa barakoa ya kuwafunika pua hadi mdomo, vilevile wagonjwa wamekaa kwa utaratibu ilikuhudumiwa na hawa madaktari.

Daktari anamhudumia mgonjwa huyu. Amelivaa barakoa ya kumfunika mdomo hadi pua. Vile vile, daktari huyu amezivaa miwani zake. Koti yake nyeupe hata vile kwenye mikono gloves ni nyeupe. Mgonjwa huyu ameifungua mdomo ili aweze kupata huduma.

Mashine ya matibabu ya kisasa, daktari huyu anaonekana kushughulikia mashine hii ambayo mgonjwa hukuja na kuwekwa katika hii mashine na kupimwa ugonjwa yake kisawasawa ili aweze kutibiwa ipasavyo.

Vitanda hizi zinaeza kusongeshwa kutoka mahala pamoja hadi kwingine. Zimetandikwa sheets nyeupe na hata vile vile pillow imeekwa nyeusi. Zimepangwa kwa minajili ya kila mmoja kulala katika kitanda chake.

Mwanaume huyu anaonekana kupata usaidizi ili aendelee na mazoezi. Mwanaume huyu ambayo amekuja kwa kituo hichi, ili aweze kupasha misuli asiwe na shida yoyote.

Mgonjwa huyu anaonekana kushughulikiwa na madaktari. Wanaonekana kuitumia mashine ili waweze kumtibu mgonjwa huyu apate nafuu na aweze kuwa na afueni kutokwa, kutoka, kutokana na ugonjwa unaomsumbua.

Mwanamume huyu anaonekana kupokea chanjo kutoka kwa huyu daktari. Mbele yao, ipo magari inayopita. Wamekaa chini kwa jumba, wamekalia chini la hili jumba. Mwanaume huyu amekalia kiti cha plastiki na akavaa kofia.

Daktari huyu anaonekana kuchukua rekodi zinazotoka baada ya kufanya utafiti. Anaonekana kutumia kalamu yake kuandika kwenye kitabu ili kuweza kuweka rekodi zinazofaa. Daktari huyu amevaa gloves nyeupe kwenye mkono.

Gari inaonekana kukimbia kwenye mafuriko. Mafuriko haya huletwa na kunyesha kwa mvua mwingi. Hii hufanyika kwenye maeneo yale ambao hukuanga na mto au mito mikubwa, ambazo hujazwa na mvua mwingi.

Ng'ombe huyu anaonekana kufanyiwa matibabu na madaktari hawa wawili. Kila mmoja wao amevaa mask kwa mikono yake. Vile vile wamejivaa kwa manguo ya kujikinga na magonjwa wanayoweza kupewa na ng'ombe.

Muuguzi huyu anaonekana kubeba huyu mtoto mdogo mchanga, muuuguzi amevaa gloves kwenye mkono yake tena kitanda imetandikwa shiti nyeupe. Hapo nyuma yake iko kalenda ya maelezo ya maagizo.

Eneo hili linaonekana kukumbwa na janga la mafuriko. Mafuriko yanaona kutanda kwote eneo hili na kuzibisha matembezi ya watu. Utaona kwa umakini mafuriko yamepita hadi kwenye barabara.

Watu hawa wako kwenye hospitali. Madaktari hawa wanaonekana kumshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa katika hili kitanda, wanaonekana kumfanyia utafiti ili waweze kupata chanzo cha shida yake.

Mama huyu amembeba mtoto wake kwa utaratibu ili apokee chanjo. Daktari huyu ambaye ako na sindano kwenye mkono, anaonekana kuegemeza sindano hilo ili kumdunga huyo mtoto.

Daktari anaonekana kumdunga mgonjwa huyu dawa. Mgonjwa huyu amevaa kofia na amevaa mask kwenye mdomo. Daktari ako na pete kwenye mkono wake, vilevile ameifunga saa la kifahari kwenye mkono wake.

Muhuguzi huyu anaonekana kumwelekeza huyu mtoto na kumweka kwenye kitanda chake. Hii ufanyika kwenye hospitali , watoto uwekwa hapa ili waliozaliwa kama saa yao haijafika waendelee kukua wakubwa na kupata maisha Bora .

Wananchi hawa wako kwenye mporomoko wa jumba hili la ghorofa. Hapa chini, wako wasaidianaji wanaosaidiwa na wananchi ili kutoa waliozikwa na mporomoko wa hili jumba.

Mama huyu anafanyiwa utafiti kwenye domo lake. Daktari huyo anaonekana kumkagua huyu mgonjwa kwenye mdomo ili kuweza kumtolea meno ambayo imekuwa ikimletea shida.

Mlinzi huyu anaonekana kunawa mikono yake. Ameivaa nguo zake rasmi za kikazi. Vilivile, viatu amezivaa viatu nyeusi. Mtu huyu ameivaa barakoa ya kumfunika pua hadi mdomo.

Watu hawa wanaonekana kuvuka mafuriko. Hii ni baada ya kunyesha kwa mvua mwingi. Mwanaume huyu aliye mbele ameivaa sweta nyekundu. Vilevile mzee aliye kando yake ameivaa sweta nyeusi.

Mwanaume huyu anaonekana kufuatilia maelezo anazopewa na daktari huyu. Daktari huyu anampea maelezo kamili anaonekana kuifuatilia kwa utaritibu ili aweze kupata ujumbe unoafaa.

Wasichana hawa wanaonekana kuonyesha jinsi ya kunawa. Mmoja wao amebeba bag nyeusi kwenye migongo yake na kuvaa mask nyeusi, tena amevaa koti nyeupe. Nyuma yao yupo polisi pia, mwenye amevaa uniform za kikazi.

Mtu huyu yuko kwenye shamba lake la mahindi, anaonekana kuzinyunyuzia dawa ili zisiweze kukulwa na dudu, mahindi haya yanaonekana kuwa na rangi nzuri.

Daktari huyu anaonekana kumtibu huyu mgonjwa. Daktari amevaa nguo zake rasmi za kikazi, nguo nyeupe. Mama huyu ambaye ameshika nywele zake kwa utaratibu amekaa ili kupata matibabu.

Daktari amemng'olea mgonjwa huyu jino lake. Daktari anaonekana kuikagua hili jino ili baada ya kuitoa kutoka kwenye mdomo wa mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu amebaki akipanua mdomo ili aweze kupata maelezo bora.

Mtoto huyu anapokea matibabu kutoka kwa daktari. Mamake amembeba vizuri, ili aweze kuwekewa dawa kwenye midomo yake. Daktari huyu ambaye amevaa koti yake kirasmi ya kazi, ambayo ni nyeupe.

Haya ni madawa, madawa haya za rangi tofauti tofauti. Kuna za kuwekwa ya rangi kijani na vile vile zingine za rangi ya bluu. Madawa hizi zimeekwa kwa minajili ya kupewa kwa mgonjwa.

Muuguzi huyu anaonekana kumlaza mtoto kwenye mahali pake pa kulala. Muuguzi huyu amevaa miwani vile vile akabeba kitengo chake cha kuskizia uzito wa kugonga kwa moyo wa mtoto huyu.

Mgojwa huyu anaonekana kupewa matibabu na daktari, kwa umakini anaangaliwa meno ili kutolewa shida alio nayo pale kwenye mdomo yake. Daktari amechukua saa yake kumtazama vizuri ili awe na nafuu.

Watu hawa wanaonekana kunyunyiza dawa kwa eneo fulani. Kila mmoja wao amevaa nguo nyeupe iliyomfunika hadi kwenye guu. Kwenye guu wamevalia gumboots za nyeusi na wamevaa gloves nyekundu kwenye mikono.

Daktari huyu anatumia mashine za kisasa, kumkagua huyu mama kwenye sikio lake. Mama huyu ambayo ameivaa koti nyeusi na nguo yake ya juu nyekundu. Daktari huyu anaonekana kumkagua kwa umakini.

Mtoto huyu anaonekana kupeana maelezo ya chanzo chake cha kutohisi vizuri. Yuko kwenye nyumba yao, anaonekana kutembelewa na mtu kutoka kwa idara ya afya.

Mama huyu yuko kwenye hospitali. Anaonekana kumkagua mtoto wake ambaye ameekwa kwenye incubator . Mtoto huyu ni mtoto ambaye amezaliwa wakati wake kama haijafika. Ameekwa hapa ili aendelee kukaa na kukua.

Daktari huyu anaonekana kumhudumia mgonjwa huyu, daktari anamdunga mgonjwa huyu dawa kwa utaratibu, daktari huyu amevaa mask vile vile na huyu mgonjwa amevaa mask kwenye mdomo wake na imemfunika hadi pua.

Wamama hawa wako kwenye hospitali. Inavyoonekana, kila mmoja ana mtoto wake na kando yao ,wako madaktari wanaotaka kuwashughulikia watoto wao ili wapate nafuu.

Watoto hawa wako katika foleni, ili waweze kupata maji safi ya kunywa. Mtoto huyu wa kwanza anaonekana kufungua maji, ili aweze kupata kunywa. Mwalimu wao yuko hapo kando, akiwatazama kwa utaratibu.

Mama huyu amekaa kwenye kiti ya watu wa zamani. Anaonekana kupokea chanjo kutoka kwa huyu daktari, ambaye amevaa barakoa la kumufunika pua hadi kwenye domo. Daktari huyu amevaa koti yake ya kikazi nyeupe.

Magari haya yanaonekana kupita kwenye mafuriko yaliyoletwa na kunyeshwa kwa mvua kwingi. Ukiangalia kwa umakini, utaona watu wanapita kandokando ya haya maji. Pia kuna kuta kubwa la jumba.

Daktari anaonekana kumtazama mgonjwa huyu meno, ili aweze kuona mahali ambapo mgonjwa huyu ako na shida. Hii hufanyika siku mingi kutokana na shida watu hukwanganazo, kwa meno zao ama kwenye ndani ya midomo.

Wananchi hawa wanaonekana kuchota maji kutoka kwenye kioski ya kuuza maji ya boya. Wanaonekana kupanga foleni ili kuweko na ustaarabu, ili waweze kuchota maji kila mmoja aweze kurudi nayo manyumbani.

Nyumba hii ya ghorofa inaonekana kuporomoka. Watu hawa wako hapa chini ili kuweza kuwaokoa waliofunikwa na jumba hili. Wanaonekana kufanya utafiti, ili waweze kupata waliofungwa ndani ya hili nyumba.

Mgonjwa huyu amevaa mask , ili kujikinga na ugonjwa fulani. Anadungwa sindano ya vaccine , ili asiweze kupatwa na ugonjwa. Daktari huyu anatumia ujuzi wake, ili aweze kumpa matibabu mgonjwa huyu.

Daktari anaonekana kufanya uchunguzi wa dawa fulani. Inavyoonekana ako katika maabara ya hospitali, anavyoendelea kufanya uchunguzi. Amevaa gloves kwenye mkono wake, vile vile amevaa lab coat nyeupe.

Dawa hii linatumika kuongeza nguvu kwa red blood cells . Dawa hii ina minerals tofauti tofauti zinazotumika kuongeza nguvu katika maisha yetu ya kila siku. Dawa hii inapeana nguvu za kisasa.

Wananchi hawa wanaonekana kupanga foleni ili kila mmoja wao aweze kupokea chanjo. Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo nyeupe na barakoa nyeusi, anaonekana kupewa chanjo maalum na huyu daktari.

Daktari huyu anaonekana kuzipanga dawa hizi kwa minajili ya kuzieka mahali zifaapo. Daktari huyu amelivaa barakoa ambalo limemfunika mdomo hadi kwenye pua.

Mtoto huyu anapokea chanjo kutoka kwa daktari. Mamake mtoto ameivaa kofia nyekundu , daktari ameivaa nguo zake rasmi za kikazi, nguo nyeupe na akaivaa miwani yake.

Mtoto anaonekana kufuata babake. Hii ni baada ya mafuriko makubwa yaliyoletwa na kunyesha kwa mvua kwingi. Mbaba huyu anaonekana kumwelekeza mtoto mahali anafaa kupitia.

Madaktari hawa wanaonekana kuwa shughulikia watoto hawa wadogo. Wanaonekana kuchukua rekodi kwa utaratibu. Kila mtoto amelazwa kwenye kitanda chake ili aweze kupata utaratibu wa maisha.

Mama huyu anaonekana kutoka kuchota maji, ameibeba kibuyu ya lita ishirini vile vile ameitumia suka yake kufunga mtoto wake kwenye kifua wake ili mtoto haziwe na shida wakati wanaenda nyumbani.

Mgonjwa huyu anakaguliwa kwa usawasawa na huyu daktari. Daktari amezivaa gloves nyeupe na akavaa miwani pia. Daktari huyu ameivaa koti yake rasmi ya kikazi. Mgonjwa huyu anaonekana kuieka macho, kichwa yake kwenye mashine hii.

Daktari huyu anaonekana kuvuta dawa kutoka kwenye chupa akitumia sirinji. Daktari huyu nyuma yake ipo dirisha na tena dakatari huyu amepaka kucha nyekundu na nyeusi na amevaa barakoa.

Mtoto huyu anaonekana kuwa mgonjwa. Anadungwa sindano ili apate nafuu kutokana na shida aliyo nayo kwa mwili wake. Daktari huyu anaonekana kutumia ustaarabu wa juu ili kumdunga dawa ili aweze kupata nafuu.

Daktari huyu anaonekana kumfanyia ukaguzi mgonjwa huyu kwenye meno yake. Mgonjwa huyu ameupanua mdomo ili daktari aweze kuiona tatizo linalomsumbua liko na wapi.

Mama huyu ambaye amevaa barakoa, amefunga nywele yake kutumia kitana. Anaonekana kudungwa sindano na daktari huyu ambaye pia amevaa barakoa ambalo limemfunika mdomo na pua.

Huyu ni mwananchi aliyetatizwa na kunyeshwa kwa mvua kwingi. Hii hufanyika kwa maeneo yale yale mvua hunyesha mingi na vile vile huwanga na mafuriko. Ukiangalia vizuri utaona mwananchi huyu ameeeka virago zake akisafiri kwenye hili maji lililosombwa na lililonyesha na mvua kubwa na kuwapa tatizo.

Daktari huyu anaonekana kumpea maelezo makuu mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana kucheka kwa utabasamu, kutokana na maelezo anayopewa na daktari huyu. Anatumia mashine, hapo mbele yao iko tarakilishi inayotoa jawabu zenye daktari amepata.

Mtoto huyu anaonekana ndio wa kuzaliwa. Mamake amembeba mkononi, wakiwa hospitalini. Anamwangalia kwa makini, ili aweze kuona jinsi mtoto wake anavyoendelea kimaisha.

Mtu huyu anaonekana kupata maelezo kutoka kwa madaktari hawa, ambao kila mmoja wao amevaa barakoa ya kumfunika pua hadi mdomo. Msichana huyu anaonekana kuvaa nguo nyeupe na huyu mbaba ameivaa nguo ya kijani.

Huyu ni mtoto aliyezaliwa akiwa na mamake na daktari hapa kando. Ukiangalia kwa umakini utaona daktari anamwelezea mama mtoto jinsi anavyofaa kumlinda mtoto wake kwa umakini na kwa umakinifu sana ili aweze kupata maisha bora, asiwe na shida ama asiwe na taabu yoyote atakapoenda na yeye nyumbani.

Mama huyu amebeba mtoto wake kwa minajili ya kupewa chanjo. Daktari huyu anaonekana kubeba dawa ili aweze kumpa mtoto huyu kwa utaratibu. Huyu mama anamwangalia mtoto wake kwa umakini.

Hizi ni tembe za kumeza ili mgonjwa aweze kupata nafuu. Chupa hizi ziko katika chupa ya plastiki ya kuonea ndani. Tembe hizi huwekwa kwenye hizi chupa ili ziweze kuhifadhiwa kwa siku zijazo.

Madaktari hawa wanaonekana kumshughulikia mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa na shida kwenye mdomo. Daktari amevaa barakoa lililomfunika mdomo hadi kwenye pua, ili waendelee kufanya kazi yao kwa usawasawa.

Daktari anaonekana kumdunga mtoto huyu sindano. Ameletwa hospitalini hapa na mamake ambaye amembeba na daktari kumfanyia matibabu. Daktari huyu anaonekana kudunga huyu mtoto ili mtoto kukuwa na maisha bora na kuendelea kuishi bila shida yoyote.

Madaktari hawa wanaonekana kumfanyia mgonjwa huyu upasuaji. Wanaonekana kufuatilia kwa utaratibu kinachoendelea. Kila mmoja wao amelivaa barakoa kwa utaratibi na ukitazama kwa umakini, utaona kuna mmoja ameibeba kifaa, kinachotumika kwa upasuaji.

Wamama hawa wanaonekana kuvuka kulikofurika na maji. Mmoja wao anaonekana kutumia kijiti ili aweze kujielekeza kunakofaa. Nyumba zilizoko mbele yao, zimejengwa kutumia udongo na tena juu yao zimeekwa mabati.